Kuna mtu aliyesimama na kushikilia bibilia mkononi. Mtu huyu amevalia mavazi rasmi na anaonekana kuwa na utulivu. Nyuma yake kuna bendera mbili za taifa ya Kenya. Mtu huyu anaapishwa.

Kuna watú ambao ni wachezaji uwanjani wanaume hao wamevalia jezi wanaonekana kuwa wenye furaha huku wengine wamebeba vinavyoonekana kuwa zawadi. Kando ya uwanja kuna mashabiki waliofurika uku wakishangilia.

Kwenye ofisi za huduma za serikali kuna mhudumu wa kiumi aliyeketi kwenye dawati liliojaa vifaa, vifaa hivi ni kama vile tarakilishi, mwanaume huyu amevalia barakoa ya rangi ya samawati.

Kuna uchaguzi wa jaji wa mahakama makuu unaoendelea. Kuna mwanamke aliyevalia mavazi rasmi na kuzichana nywele zake vizuri. Anaonekana mwenye furaha na utulivu. Nyuma yake kuna maandishi ya kijani kibichi kwenye cheti nyeupe.

Kuna wachezaji wa timu mbili tofauti za kandanda uwanjani. Wamevalia jezi za manjano na kijani kibichi. Wanaonekana kuufuata mpira kwa makini. Nyuma yao kuna mashabiki wanaoangalia kwa matumaini.

Kwenye ofisi za huduma za serikali wahudumu waliovalia sare kamili wapo tayari kutoa huduma kwa wananchi, tarakilishi zimeweka mezani zikitumika kwa ufanisi katika kazi za kila siku, wengine wamesimama huku wengine wakiwa wameketi.

Kuna watu waliosimama, wake kwa waume, wote wamevalia mavazi rasmi na wanaonekana kuwa na utulivu. Mmoja wao ambaye ni jaji mkuu wa mahakama anautubia huku wengine wakiwa wanamsikiza kwa makini.

Kuna watu walio simama, wake kwa waume wote wamevalia mavazi rasmi na wanaonekana kuwa na utulivu, mmoja wao ambaye ni jaji mkuu wa mahakama anahutubia huku wengine wanamsikisa kwa makini.

Kwenye bango, kuna mwanamke aliyevalia rinda jekundu na kuzichana nywele zake vizuri. Kando ya mwanamke huyu kuna maelezo yanayoelezea kuwa nasimamia amani, huyu ni mwanasiasa.

Kuna watu wanaume kwa wanawake chumbani. Wameketi kwenye viti huku wakisubiria kuhudumiwa. Kuna wale ambao tayari wamesimama kwenye vituo mbalimbali huku wakihudumiwa na wahudumu walio upande mwingine.

Kwenye jukwaa kuna mashabiki wanawake kwa wanaume waliofurika furi, wengi wao wanashangilia kwa furaha huku wengine wakiwa wanatazama kwa mshangao, wengi wao wamevalia nguo za rangi nyekundu huku wengi wakiwa wameinuwa bendera za nchi ya Kenya.

Watu waliovalia mavazi rasmi wanaonekana kuwa na furaha na utulivi. Miongoni mwao kuna waliovalia sare za mahakimu wa mahakama. Isitoshe, rais anawasalimia watu hawa kwa mkono. Wote wamesimama nje ya jengo.

Watu waliosimama nje ya jengo wanaonekana wenye furaha. Miongoni mwao kuna waliovalia kofia za rangi ya nyekundu. Pia kuna aliyebeba cheti mikononi. Kuna mchoro wa aina ya ndege uliochorwa kwenye ukuta wa jengo lililo kando yao.

Umati wa watu unaonekana wakiwa na furaha huku wakishangilia kwa kuinua mikono. Wengi wamevalia mavazi meusi. Wengine wamebeba maua mkononi. Mbele yao kuna wale waliobeba bendera ya taifa.

Kuna watu wanaonekana kuwa wenye furaha na utulivu waliosimama nje ya majengo. Watu hawa ni viongozi wa serikali na wamevalia mavazi rasmi. Miongoni mwao ni rais mstaafu anayemsalimia mmoja wao kwa mkono.

Kuna mchezo wa soka unaoendelea, mashabiki wa timu ya Gor Mahia wanaonekana wakiishangilia timu yao kwa njia mbalimbali, kwa mfano, kuna aliyevua shati, aliyewasha taa ya mkebe na hata aliyebeba kitambaa cha kijani kilichoandikwa jina ya timu hiyo.

Wachezaji wawili wa kiume wamesimama uwanjani. Wachezaji hawa wa kandanda wamevalia jezi za timu mbili tofauti. Wamevalia viatu vyenye vidutaviduta. Nyuma yao kuna mashabiki wanaowatazama kwa matuaini.

Kuna umati wa watu uliojaa ndani na nje ya hema. Wengi wamevalia barakoa. Mbele ya hema kuna walioketi kwenye meza na wanapeana huduma kwa waliopanga foleni mbele ya meza.

Watu wamejaa katika ofisi za huduma. Watu hawa ni wahudumu pamoja na wateja waliokaa kwa foleni ili kungonja wahudumiwe. Wahudumu wamevalia mavazi rasmi yenye muonekano wa sare kwa kuwa yote yana collar za rangi nyekundu. Kuna mashine kama vile tarakilishi juu ya meza.

Wanaume waliovalia mavazi rasmi, wanaonekana kuwa na furaha na utulivu. Miongoni mwao ni naibu wa rais na anaonekana akiwa anamkabidhi mwanamke mmoja aliyebeba mtoto cheti. Nyuma yao kuna ukuta ulioandikwa huduma kwa wote.

Mashabiki wanaume kwa wanawake wanaonekana kuwa wenye furaha, wengi wamevalia shati za mistari ya rangi ya samawati na nyeupe. Kuna aliyebeba tarumbeta, kuna chuma chekundu kinachowazuia kuingia uwanjani.

Wachezaji kandanda wa kiume wamevalia sare za bluu. Wanaonekana wenye furaha na utulivu. Wote wamevalia viatu vyenye vidutaviduta kwa ajili ya kucheza mpira. Isitoshe, wamevalia sokisi ndefu pia. Kwa sasa, wanafanya zoezi kabla ya kuingia uwanjani kucheza.

Watu waliovalia mavazi rasmi wanawake kwa wanaume, wamo katika ofisi za huduma za Posta. Kuna mwanaume mkabala wao anayewapa maelezo fulani huku wote wakiwa wanamsikiza kwa makini.

Kuna mchezo wa kuruka vipingo unaoendelea uwanjani. Majaji wa mchezo huo wameketi kwenye viti. Wanatazama kwa makini kuhakikisha kuwa wachezaji wanafuata sheria za mchezo. Kuna mchezaji aliyeruka juu huku wengine wakingojea zamu zao.

Wahudumu wa ofisi wamevalia tagi shingoni. Wanaonekana wenye furaha huku wakiwahudumia wateja wao. Kuna tarakilishi zinazowasaidia kupeana huduma zao. Katika ofisi kuna sehemu mbali mbali.

Mashabiki wa timu ya Bandari wamesimama ilikuishangilia timu hiyo. Miongoni mwao kuna waliobeba bendera zilizoandikwa jina ya timu hiyo. Wote wanaonekana kuwa na furaha na matumaini katika mchezo unaoendelea.

Mashabiki wa timu ya Tusker wamevalia jezi za manjano za timu hiyo huku wakiwa wamesimama. Wote wanaonekana kutazama kwa makini huku wengine wakiwa wameshika roho zao mikononi. Kuna uwezekano wanaangalia mchezo wa kandanda unaoendelea uwanjani.

Kuna mwanamume mmoja aliyevalia mavazi rasmi. Mwanamume huyu anaonekana mwenye utulivu. Ameinua bibilia mkononi anapoapishwa. Nyuma yake kuna bendera mbili za taifa. Mwanamume huyu ni kiongozi wa serikali.

Watu waliovalia mavazi rasmi na kofia za chungwa wamesimama. Wote wanaonekana kuwa na utulivu. Watu hawa ni viongozi wa chama cha ODM. Miongoni mwao kuna anaye hutubia huku wengine wakimsikiza kwa makini.

Watu walio valia mavazi rasmi wameketi wakionekana wenye furaha na utulivu. Kuna feni na vinywaji kwenye meza zilizo kando yao. Wanaonekana kuwa viongozi wa mahakama. Kinachoendelea ni uzinduzi wa mahakama. Kuna bedera inayoashiria kitengo hicho.

Mteja wa kiume amesimama mbele ya dawati huku mhudumu akimshughulikia. Kuna tarakilishi ambayo mhudumu anatumia kutafuta kile ambacho mteja unaulizia. Wote wamevalia barakoa ili kuzuia kupumua hewa chafu yenye virusi vya magonjwa kama vile Corona.

Watu wamo chini ya mwavuli mkubwa wa rangi ya manjano na wanaonekana wenye furaha tele. Mwavuli huu umeandikwa jina la mwanasiasa wa kike. Mojawapo ya walio chini ya mwavuli ni mfanyibiashara anayeuza chakula.

Katika ofisi za huduma za serikali kuna viti vya wateja vilivyopangwa kwa unadhifu. Kuna wahudumu waliokaa upande moja pamoja na tarakilishi wanazotumia kulingana na huduma wanazopeana. Kuna wateja wanaohudumiwa na wahudumu hao pia.

Kuna tanki la maji lililositiriwa juu na vyuma vilivyochomelewa kwa weledi. Pia kuna ngazi inayotumika kulifikia tenki hilo mahali lilipo. Tenki hili la rangi nyeusi lina bomba la maji linaloelekeza maji ndani mwake.

Watu waliovalia mavazi rasmi wanaonekana wakiwa wamesimama na kuskiza kwa makini, huku mmoja wao akiwapa maelezo kutoka kwenye tarakilishi. Watu hawa ni viongozi wa serikali. Miongoni mwao kuna wanahabari wanaochukua picha kwa camerra zao kwa ajili ya kuchapisha habari. Wote wanaonekana wenye utulivu.

Kuna watu wawili mwanamke na mwanaume. Mwanamke ni mhudumu wa huduma za serikali na anamhudumia mwanaume huyu aliyeketi kwenye kiti mbele ya dawati lake. Kuna tarakilishi anayoitumia mwanamke huyu kumpa mteja wake huduma.

Kuna watu waliosimama kwa utulivu. Watu hawa wamevalia mavazi rasmi. Kuna wale waliovalia mavazi ya mahakama miongoni mwao. Kuna bendera za taifa nyuma yao. Mmoja wao ameinua bibilia anapo apishwa.

Watu waliovalia sare wamo kwenye chumba. Kiongozi ambaye ni chifu anaonekana kuwapa maelezo. Miongoni mwa watu hawa kuna anayetumia tarakilishi. Isitoshe kuna mwanamke mmoja mbali na hawa aliyeketi kwenye kiti chake kando na anaonekana ni kama anasubiri atendewe jambo fulani.

Katika chumba pamegawanyishwa sehemu mbali mbali kwa vioo na kumetiwa nambari kama vile ishirini na moja na ishirini na mbili ili kumwelekeza mteja. Hapa ni mahali pa kutuma na kupokea pesa na kuna mhudumu anayewahudumia wateja wawili. Pia kuna masharti iliyotiwa kwenye ukuta kama hakuna kutuma wala kupokea pesa bila kitambulisho.